Hapa tuko katika stesheni la stima na tunavyotazama tunaona kwamba kuna manyumba tofauti yaliyo na mahali pa kutengenezea stima. Na tunaona kwamba kwa nyumba hizo kadhaa, tunaona kwamba kuna moshi unaotokea juu kana kwamba hapo ndiyo stima hutengenezewa. Na kuna jumba lingine hapo kando, mahali maofisi ziko za wanaotengeneza stima.

Hapa tunaona kwamba tuko katika shule na shule hili kuna wanafunzi walioketi kwenye viti na katikati ya mahali hapo tunaona kwamba kuna wanasarakasi waliovalia nguo ya nyeupe na nyekundu na wanaigiza ili watoto waweze kufurahia na pia nyuma yao kuna watu wanaopiga drum ili kuashiria hao...

Hapa tunaona tuko katika soko, na soko hili, kuna viazi, kuna nyanya, kuna aina tofauti ya bidhaa ya kukula. Tunaona yakwamba kuna mayai yaliyo tandazwa humo, na kuna muuzaji aliyesimama hapo kando na wateja hukuja huku wanapotaka kununua pia karoti.

Tunatazama bustani. Bustani hili limepandwa miti mingi Sana na liko mjini. Tunaona kwamba kuna maghorofa aina tofauti huko mbali, na bustani hili limepandwa miti ya aina tofauti, kuna miti mirefu na mifupi. Kuna mahali pa kutembelea yaani watu wanapozuru huku wanawezaketi na kuzungumza

Hapa tuko katika mbuga la wanyama na tunavyotazama, kuna wanayama watatu, wanayama hawa waitwa twiga, yaani hawa ni matwiga watatu na twiga hawa hula miti , hula majani kwenye mti na pia hapa chini hula hizo vitu zinazomea mchangani , yaani mimea ya mbugani .

Mahali hapa pana takataka mingi sana na matakataka haya yamewekwa kwenye mabando tofauti na tunavyoona mahali chini kuna machupa ya plastiki na kisha humo kando na humo mbele kuna matakataka yaliyowekwa juu ya mengine na mahali hapa kunakaa kana kwamba mahali pa kutupia takataka na watupa taka wanaoendea mataka. Taka huleta matakataka hapa.

Hapa tunaona kwamba ni kuna upandaji wa miti unaendelea; kuna mti ndogo zilizoshikiliwa na kupandwa huko chini. Kuna mtoto wa msichana aliyeshikilia mti akitazama humo kando. Na mwanaume aliye nyuma yake, anapanda miti hiyo na pia watu waliomo mbele wanachimba chini na kupanda miti.

Hapa tunapotazama, kuna damu ya maji. Maji haya hutekwa kwenye, huelekezwa kutoka kwa mto. kisha unatengeneza ukuta unaoitwa demu na demu hii yetu kwamba maji yanamwagika kuenda chini yakielekea mtoni, na maji haya hutumika kama vile kutengeneza stima wakitumia maji haya.

Tunaona kwamba kuna mkusanyiko wa wanarika, wengine wamevalia rangi ya samawati, wengine kijani na wanarika hawa kuna wanaopanda mti na kuna wao wanaosafisha humo wakiokota takataka wakiweka kwenye gunia na sahii wanapiga picha baada ya kufanya mambo hayo na kusafisha mazingira yaliyo kando yao.

Mahali hapa tunavyotazama, tunaona kwamba kuna maji mengi machafu yaliyo kando ya jumba na maji haya tunavyoona kuna nguo ndani, kuna makaratasi yaliyotupwa humo ndani. Inakaa kama mto lakini si mto. Ni maji machafu yaliyotumika na hayana mahali ya kuelekezwa kusafishwa.

Hapa tuko katika mbuga la wanyama. Tunavyotazama kuna simba wawili wameketi mmoja amelala chini kwenye nyasi na mwingine ameketi anafanya ishara ya roar .

Hapa tunaona ya kwamba kuna, mto, mto huu umejaa takataka na humo kando kwamba, tunaona kwamba kuna wanaume watatu waliosimama humo kando, na, kando ya hao wanaume ukielekea chini hadi mto, kuna manguo, kuna makaratasi, yanayoelekea mtoni, hapo watu wametupa matakataka na, huku ni pachafu, pachafu sana.

Hapa tunaona kwamba kuna manyumba yaliyojengwa kwa mabati. Manyumba haya ya mabati yote yote na kando ya manyumba hayo tunaona kwamba kuna mto wa takataka iliyojaa mapipa imejaa maplastiki na kuna watoto wananocheza kando ya mto huo wa matakataka yanayotoka kwenye manyumba hayo.

Mahali hapa tunaona kwamba kuna mto, mto mkubwa sana. Kisha kando ya mto tunaona kwamba kuna makaratasi mingi makaratasi ya plastiki yanayochafua mazingira. Kuna manaume aliye umo ndani ya mto, akitoa makaratasi mingine na anazieka hapo kando ya mto kusafisha mto kwa kuwa kuna makaratasi mingi yanayotupwa umo ndani.

Hapa tuko na mnyama pori anayeitwa tumbili, na tumbili huyu amekamata kitu kwenye mkono, ako katika humu ako chini, na, anatazama kitu hapo kando, tumbili huyu hawa hupenda kupanda miti, na kukaa huko juu na pia wanapenda kula mandizi kama, yaliyoiva, na tunaona ya kwamba tumbili huyu ametazama humo kando.

Hapa tupo katika bunga la wanyama na bunga hili tunaona kwamba kuna mnyama mdogo wa kifaru. Kifaru huyu anashikwa na waliokuja kutazama wanyama hawa yaani watalii na tunavyotazama kifaru huyu anatembea na kuna mtalii anayepiga picha akishika mnyama huo kwenye mgongo.

Hapa tunaona kwamba kuna mwanaume aliyekalia mkokoteni. Mkokoteni huu umejaa majericani ya maji na ni ya rangi tofauti kama samawati, manjano pia kuna ya rangi nyeupe. Mwanaume huyu ni mtekamaji na tunaona pia hapo kando na mbele yake na nyuma kwamba kuna mikokoteni ingine yaliyojaa haya majericani yakubeba maji safi.

Hapa tunatazama kwamba tuko katika barabara. Barabara hili tunaona kwamba kuna wanaume wawili waliovalia helmeti kwa kichwa. Hata ni wanaume wanne na kuna wengine wawili mbele, wawili nyuma na wanaendesha baiskeli kwenye barabara kama mfano wa mazoezi wanayotaka kufanya.

Hapa tunaona kwamba kuna mteka maji mwanaume na mteka maji huyu amebeba mkokoteni na ameketi kando yake na mkokoteni hii imejaa jerikani za maji mingi sana za rangi tofauti, kuna ya samawati, kuna manjano, kuna ya nyeusi, kuna rangi ya nyeupe na tunaona pia hapo kando na mkokoteni mwingine uliojaa.

Hapa tunavyotazama tunaona kwamba kuna mto kando ya majumba, majumba yaliyojengwa na mabati na mto hii tunaona kwamba kuna mtoto anayetembea humo ndani na mtu huyu ni mchafu sana na tunaona kwamba kuna watu wanaokota makaratasi wakisaidia kusafisha mto kwa vile, makaratasi, mapipa ya maji yametupwa humo ndani na maji haya hayawezi nyweka ama kutumika na binadamu.

Hapa tunaona kwamba tuko katika jiji, na hapa tuko mbele ya KCB bank ni banki, na kuna mwanaume aliyesimama ameshikilia kibao. Kibao hilo likona majina tofauti ya mahili basi hilo linaelekea na tunaona kwamba mabasi yanoyoelekea huko unalipa shilingi hamsini ili ufike humo.

Hapa tunaona kwamba kuna mahali wapita njia wanapita na kuna basi lililoegeshwa kando. Basi hili linataka kuchukua abiria ili iwaelekeze eneo tofauti nchini. Na tunavyoitazama kuna abiria wanaopanda gari hilo la Catalans basi hilo ili waweze kupelekwa mahali wanapotaka.

Hapa tunaona kwamba kuna gari na aina ya matatu na tunavyoona hapo kuna kibao kilicho juu ya gari hilo na kibao hiki kimeandikwa, Narok, Bomet, Kaplong na Litein na gari hili linaenda Narok direct yaani halisimami popote hadi lifike Narok na tunaona kuna abiria walioketi humu ndani, wakisubiri lijae ili waweze kuelekea Narok.

Kuna basi linalobeba abiria na basi hili limeegezwa kando la mahali humu jijini na tunatazama kwamba basi hili ni la Metro Trans na tukitazama kando ya basi hilo kuna kibao kilichoekezwa hapo na imeandikwa bei ya kuelekea maeneo tofauti ili abiria waweze kuona mahali basi linaenda.

Hapa tuko katika mji mkuu na tunaona kwamba kuna matatu. Kuna mabiashara tofauti humo kando lakini tukiangalia kwenye matatu hii hapo juu tunaona kwamba kampuni hii la Nuclear Investment linapeleka watu Nyahururu, Gilgil, kalau na maralal. Nutunona kwamba kuna kondakta aliye hapo kando la gari hilo akiashiria abiria hao waingie waende huko.

Tunavyotazama kwamba tunaona kuna mabasi ya stima, ya Citi Hoppa , mabasi haya yanaelekea, aina tofauti, ya maeneo tofauti na tunaona kwamba basi hilo kando la basi hilo tunaona kwamba, limeandikwa mahali, zinaelekea, na pia basi hilo ni thelathini na nne, na tunaona kwamba kuna abiria anayepanda basi hilo, na, anaashiriwa aingie humo ndani.

Hapa tuko katika gari ndani ya matatu ii ndio jombo cha kutumia kusafiri na gari ili tuona kwamba hapo tuko kwa dereva na ako barabarani, barabara ili na tunaona kando ya gari yake kuna gari la Bolt la kusafirisha abiria wanapokwenda wakitumia gari ilo na pia ili ya matatu kuna nambari ya pochi ya kutumia fedha ya kukisafiri

Hapa tu katikati barabara na gari hili tunalotumia ni la matatu. Na tunatazama barabara hili kwamba tunalopitia, kuna barabara inayoelekea upande wa juu, na kisha upandee huu mwingine kuna barabara inayoelekea upande wa chini na gari hili linatumika na abiria wanaoelekea maeneo tofauti ambao hawana magari ya kipekee ya kutumia.

Hapa kuna barabara mbili inayoelekea upande mmoja, kuna lori katika kila barabara na kisha kuna magari nyuma ya ma lori hayo, na tunaona pia kuna wapita njia wanaopita huku kando na tunaona upande huo mwingine kuna miti iliyo pandwa.

Hapa tunaona kwamba kuna basi kisha kuna watu hapo nnje na kuna kondakta anaye gongagonga basi akiashiria watu waingie ndani, na kando la basi hilo tunaona kwamba kuna majina yaliyo aandikwa majina hayo ni majina ya mahali basi hili litapitia ndio sa abiria waweze kujua kama basi hilo linaenda mahali wanapotarajia kufika.

Hapa tunaona kwamba tuko katika mji mkuu. Mji mkuu huu tunaona kwamba kuna basi. Basi hili linabeba maabiria wanaoelekea Kiambu Road na Bypass na Muthaiga na kuna conductor aliyesimama hapo kando, mwanamke, na anaashiria abiria waingie humo ndani kwa basi hilo ndio waweze kuelekezwa mahali huko.

Hapa tunaona kwamba tuko katika mji kuu. Na tunaona kwamba kuna basi, kuna basi inaelekea ruiru na juja, na kuna mwanaume alieshikilia kibao hicho akiashiria abiria kwamba kama wanaenda ruiru ama juja waingie humo ndani wa basi hilo litawafikisha. Tunaona kwamba kuna wateja walisimama humo kando na wapita njia wanaotafuta gari la kuenda huko.

Hapa kuna magari yanaitwa basi ya metro, hio ni kampuni inayoitwa metro trans ambayo hubeba abiria wa routi tofauti na tunaona kwamba kuna watu waliosimama hapo kando. Kuna abiria wanaoingia kwenye basi hilo lenye liko hapo mbele na tunaona kwamba kuna makanga anayeingisha watu huko ndani akisema bei ya gari.

Tunaona kwamba tuko barabarani. Barabara hili lina magari mengi. Tunavyoona hapo nyuma kuna basi kisha hapa mbele kuna gari ya aina ya matatu na pia kuna njia iliyotengenezwa ya wapita njia na kuna mpita njia anaipitia huo upande. Kisha upande huo mwingine tunaona kwamba kuna magari mengine na kisha kuna pia wanaotumia pikipiki na barabara hili ni mabarabara mengi sana yanayotumiwa na watu tofauti.

Hapa tuko katika pahali pa kupandia basi na mabasi haya ni ya aina tofauti kuna basi la KBS na basi lilo hapo kando ya rangi ya kijani na kuna mwanamke aliyeshikilia kibao iliyoandikwa na rangi nyekundu nambari. Naona abiria wanapanda mabasi haya kuelekea eneo tofauti za nchi.

Tunavyotazama tunaona kwamba kuna gari la moshi lililo kwenye reli . Gari la moshi hii ni la rangi nyeupe, manjano, pia nyekundu. Na tunaona kwamba gari hili limesimama kwa sasa, na liko kwenye reli lake.

Hapa tunaona kwamba, kuna kibao kilichoandikwa majina, mahali watu wanaelekea, kuna Community, KMTC, Coptic, Adams, Green House, Wanyee, Satellite na Kibiria . Hapa tunaona kwamba ni basi iliyowekwa kibao hapo juu, na watu wanaangalia majina wakitazama kwa, mahali wanaenda na iko na nambari hapo kando, wanatafuta basi iliyo ya inaudible , inayofanana na mahali wanataka kuenda.

Hapa tuko katika jiji kuu la Nairobi na tunavyoona, kuna magari mengi yanayotokelezea, zikienda pande tofauti. Tunaona kwamba, kuna basi, basi zilizobeba watu wanaoelekea katika mahali tofauti. Na basi hizo ni za aina kadhaa; tunaona iliyochorwa mwana na tunaona kwamba pia kuna mabasi humu nyuma.

Hapa tuko katika mji kuu wa Nairobi na tunaona kwamba kuna basi kubwa la City Shuttle linalo beba abiria wanaoelekea pande za Utawala, APTC, GSU, Shooters, Chief Benedict, Kinka Githunguri na pia wameandika bei la kufika huko yani ya kufika Utawala wanalipisha sabini na basi hili ukilitafuta ni la nambari thelathini na tatu na kuna kondakta anaelekeza watu kupanda.

Hapa tunaona kwamba tuko katika barabara. Barabara hili kuna abiria wanaopita wakivuka nakuna mahali pa wapita njia na tunavyoona pia kuna magari mengine upande huo mwingine mabasi, magari ya abiria aina tofauti na malori na tunaona pia kuna ishara ya stima na trafiki lights inayo simamisha magari hayo.

Hapa tumo barabarani. Barabara hii ni ya dual carriage yenye barabara yanayopitana na barabara hili ni mabarabara tatu yanayoenda pande moja na kisha upande huu mwingine kuna mabarabara tatu pia yanaelekea upande moja yani barabara za dual carriage na tunaona kwamba kuna hapo mbele kuna mahali wapita njia huwezi kupitia juu ya barabara ili wasigongwe na magari.

Mahali hapa tunaona kwamba tuko katika barabara. Barabara hii, tunaona kwamba kando ya barabara kuna maji yaliyomwagika. Maji haya ni machafu kwa vile tunoaona kwamba kuna makaratasi humo ndani. Na maji haya yanaelekea hadi barabarani. Na tunaona kwamba maji haya si masafi na yanaelekezwa mahali watu wako.

Mahali hapa tunakwamba kuna mwanamke na wanamme wengine humo kando na kuna paipu yaani bomba la maji, ina lina maji yanayotokezea hafu, naa hapa ni mahali wanatengeneza maji ya jamii kutumia, kwa vile maji safi kwa eneo zingine hazipatikani kwa uraisi, na tuna pia ndoo za kuteka maji hayo ili waweze kutumia kwa matumizi ya kila siku.

Hapa tunvyoona kwamba kuna matanki ya maji, matanki haya yamewekwa juu ya nyumba hapo kando. Tunaona hapa kuna manyumba yayo matanki ya maji mbili, kunayo yanayo matatu ingine pia nne na tunvyoona hapa chini pia kumefagiliwa vizuri hamna takataka nimahali pasafi.

Mahali hapa tunaeza tazama kuna mchanga mwingi na kuna maji yanayomwagika hadi barabarani, yaani maji taka yaliyotumika na kuna makaratasi ndani ya maji hayo machafu. Maji haya yanaelekezwa hadi mahali wapita njia wanapitia na maji haya yanaeza sababaisha magonjwa mengi yasipozuiliwa.